Mwanariadha wa Kenya Nancy Chelangat Koech akiwa na mwenzake baada ya kushiriki mashindano ya Para athletics .Wote wanaava sare rasmi za timu ya Kenya na wameshika bendera la taifa ya Kenya na wanaonekana kufurahia mafanikio yao.

Kabati la chuma lenye maghurudumu ambalo linaonekana kuwa la kuifadhia na kuchanji vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta au vidonge, kabati hili lina milango miwili ya mbele.

Jengo la gorofa chache lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia likiwa na milango ya rangi nyekundu kwenye kila chumba kila gorofa ina verandah yenye uuzio wa nyuma mweusi na nyuizo ya chuma.

Sehemu ya mbele ya jengo la gorofa mbili. Hapa kuna vipengele vifuatavyo: njia ya mawe, bustani, mlingoti, jengo, mapambo ya paa, mifereji ya paa, pipa jekundu la takataka.

Watu watatu wakiwa kwenye uwanjani wa michezo , wawili kati yao wanaonekana kuwa wachezaji wa kandanda wenye ulemavu wa mguu mmoja wakitumia magonga maalumu ya kusaidia kutembea , wako kwenye mavazi ya mchezo .

Mwanariadha anayejulikana kama Samson Ojuka akifanya mchezo kuruka mbali. Anaonekana ametua kwenye sehemu ya mchanga baada ya kuruka kutoka uwanjani. Anafurahia au anajitahidi kujizuia.

Mchezaji wa michezo ya maji akiwa kwenye mashindano ya kupiga makasia majini, amevalia fulana nyekundu aliyeandikwa Kenya ikionyesha kuwa anaiwakilisha nchi ya Kenya, amevaa pia kofia yenye........

Mwanamke aliyevalia mavazi ya michezo yenye maandishi Kenya, akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu na kushikilia bango lenye maandishi, PARIS 2024 QUALIFIED , pamoja na nembo ya WORLD ROWING .

Jengo lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia iliyochanganywa na manjano na paa la vigae vya rangi nyekundu. Kwenye sehemu ya mbele kuna mlango ambao ulio wazi katika mlango mwingine wa mbao upande wa kulia.

Bango lenye ujumbe wa kuhamasisha kuhusu umuhimu wa maji na njia ya kuyahifadhi lenye kichwa kikuu water is life every drop counts . Bango hili limegawanywa katika sehemu kuu nne.

Sehemu ya jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa sehemu ya taasisi kama shule au chuo. Jengo lina ngazi za kupandia na kushuka zenye mipaka ya chuma kwa ajili ya usalama. Sakafu ya jengo hilo imefunikwa kwa vigae vya rangi.

Darasa la shule ya awali au darasa la chini lenye ya maandaliki ya kufundisha alphabeti na maneno, kwenye ukuta juu kuna mabango ya herufi kubwa na ndogo a d yakiwa yana.

Uwanja wa michezo wa watoto uliopo nje mahali ambapo kuna vifaa mbalimbali vya michezo. Hapa ni baadhi ya vipengele vinavyoonekana, mlingoti wa bendera, kushoto mwa picha kuna mlingoti wa chuma wenye rangi nyekundu na nyeupe.

Wasichana wawili wakiwa wanashiriki mbio wakiwa wameshikana mikono. Huenda ikiwa ni sehemu ya shidano la michezo au shughuli ya uhamasishaji wa mshikamana. Wamevalia mavazi ya michezo.

Safu ya kompyuta nne za mezani zikiwa zimepangwa kwenye meza nyeupe yenye frame ya mbao. Kila kompyuta ina skrini ya Dell , keyboard na kipanya huku zingine zikiwa na headset ndogo zenye microphone .

Bango lililowekwa kwenye ukuta wa ambao wenye rangi nyekundu. Bango lina maandishi yenye rangi tofauti kwenye herufi za mwanzo. Kila mstari ambazo zikitazama pamoja zinaundwa neno welcome .

Rafu yenye sehemu ndogo ndogo za mramba, ambazo zinaonekana kutumika kama kabati la kuhifadhia mafaili au makaprashi, kila sehemu ina faili au kataprashi ya plastiki na rangi mabali mbali kama njano.

Kiti cha darasani chenye meza ndogo iliyounganishwa upande wa kulia. Kiti kina muundo wa kawaida unao tumiwa katika shule nyingi kifaa, meza alafu ya chini mpangilio. Hi aina ya samani.

Meza yenye kompyuta mbili za mezani za kompyuta ya Dell. Kila kompyuta ina key board , kipanya na kioo cha kuonyesha kilichoandikwa, nambari ya utambulisho N-C-A na N-C seven . Kwenye meza pia kuna vitambaa vya..

Mwanamke anayejulikana kama Siye Sururu akiwa kwenye mazoezi ya kugua katika mto wa Ise , anaonekana akiwa kwenye mtumbwi wa mchezo. Akiwa na.

Wanaume wawili wakiwa wanacheza mpira, mmoja akiwa amevaa shati ya majano na mwingine akiwa anavaa shati nyekundu, wote wakona mguu mmoja.